Katika kilimo, wakulima hutumia shamba zao, katika upanzi wa mimea mbalimbali kama vile ndizi, miwa, mahindi na kabeji ili waweze kupata kipato chao cha kila siku.

Katika sekta ya ukulima kuna ukulima wa mimea na ufugaji wa wanyama. Wanyama wanofugwa nyumbani kama vile ng'ombe huitaji kuwa katika mazingira safi. Hivyo ni jukumu la mkulima kuhakikisha kwamba mazingira yao yote ni safi kwa kuwasafisha kila wakati na kusafisha pahali wanapokaa.

Upanzi wa ndizi umesaidia sekta ya kilimo kwani wakulima hupata chakula pamoja na pato baada ya kuuza ndizi ili waweze kupata pesa wanazozitumia kukimu mahitaji yao ya kila siku.

Katika sekta ya kilimo, mkulima anaweza uza ndizi alizozipanda, zote zikiwa kama hazijaiva au bado zimeiva, ili aweze kupata kipato kutumia watu wengine katika kuboresha ukulima wake.